Duka kubwa lenye kuundwa na waya upande wa mbele, kiti kinachoonekana kwa dirisha pembene milango mikubwa iliyo wazi iliyopakwa rangi ya kijani na maandishi yasomekanayo kama Mpesa, upande wa chini kivuli cha jengo hilo likimulika na jua.

...kubwa lenye vireti vya rangi ya samawati na chupa za maji huku mtu aliyevalia nguo nyeupe akionekana kuingia ndani humo kwenye milango iliyopakwa rangi ya kijani na maandishi makubwa makubwa ya rangi nyeupe upande wa juu kuandikwa kutumia rangi ya samawati.

Gari jeupe lenye matairi mawili upande wa kulia yanayoonekana, mataa mawili upande wa mbele, kibao cha nambari ya usajili kilichobandukizwa, kivuli chake kikionekana ardhini mkusanyiko wa miti upande wa kulia.

Magari mengi upande wa kushoto yanayotazama upande wa kulia huku nyaya za umeme upande wa juu zikiwa zina magongo ya stima kando ghorofa lililogawanyika kwa vyumba na madirisha yaliyojengwa kutumia glasi, bao kubwa la rangi nyekundu.

Meza kubwa iliyogawanywa kwa sehemu kadhaa na kuwekwa tomato, vitunguu, viazi vilivyotandikiwa gunia upande wa chini na magogo yaliyo pembeni, ndoo ikionekana kwa mbali.

Barabara iliyojengwa kutumia mawe. Imeegeshwa magari saba ya rangi tofauti kama kijivu, rangi ya samawati, rangi nyeusi, rangi nyekundu, rangi nyeupe huku ikionekana kuwa na taa moja upande wa mbele na kioo kimoja cha gari kinachoonekana upande wa juu kinawezesha kuona upande wa nyuma.

Mazingira ya sokoni upande wa chini vireti vya rangi ya kijani, meza za mbao kukionekana viazi tamu, vitunguu vya manyasi, mikonga ya ndizi iliyowekwa upande wa mbele.

Mahala pa biashara palipo jengwa vibanda vingi venye dari ya bati kwa ukaribu, watu wengi wanaelekea upande wa kulia na upande wa kushoto huku vitu vimeekwa mezani mashiti yaliyoanikwa upande wa juu.

Mazingira ya soko, huku vitu vikiwa vimemwagwa chini vinavyo uzwa kama tomato na bidhaa zinginezo. Miavuli ikiwa imesimamisha. Watu walioketi na wanunuzi wanao tembea, wengine wakichagua vitu. Vibanda vilivyo jengwa kwa mabati upande mwingine.

Mazingira ya sokoni, ukumeza zikijaa matunda aina tofauti tofauti kama mananasi, ndizi zilizowekwa upande wa juu, maembe kwa ukaribu, dada mmoja aliyesimama kando ya kibanda, alivalia shati jeupe lililo na mstari mweusi huku chini kukiwa na boksi rangi ya samawati.

Lililopakwa rangi nyekundu. Mbele kukiwa na mikono miwili, wa kushoto ulionyoroshwa kupokea ufunguo wa gari kutoka wa kulia iliyovalia suti nyeusi iliyo na mistari nyeupe na kupakia kucha rangi nyekundu.

Jengo kubwa, lililopakiwa magari meupe pamoja na meusi upande wa ndani, yanayotizama upande wa kulia. Kivuli kinacholetwa kutokana na jua, linalopiga kupitia dirisha lililoundwa kwa muundo wa glasi.

Kibandikizi, kilichoandikwa upande wa juu kwaa lugha ya Kimombo, Third Party Only Car Inssurance. Ukiwa na mchoro wa gari lililopakwa rangi ya manjano. Kando kukiwa na mchoro wa dada aliyevalia suti nyeusi na kusimama.

Mkono ya mtu iliyovalia shati la rangi ya kijani na saa mkononi. Vidole viwili vya gumba vikionekana kushikilia noti nyingi za shilingi elfu moja ya Kenya iliyochorwa marehemu rais Jomo Kenyatta.

Jengo lililojengwa kutumia mawe seng'enge iliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi ikionekana manyasi mafupi, maua, gari jeusi lenye matairi upande wa kulia kioo cha gari milango miwili ya kuingilia, namba ya usajili upande wa nyuma.

Jengo la ghorofa upande wa juu kukionekana kuanikiwa nguo. Chini kukiwa na kibao kikubwa kilicho na mchoro wa ndovu wawili. Kando kukiwa na maandishi mekundu na rangi ya samawati, huku mtu akiwa ndani ya duka hilo, lililo na bao jekundu upande wa nje lililochorwa vitu vya kukulia.

Tisa Pesa taslimu ya jamhuri ya Kenya. Nane zikionekana shillingi elfu moja, moja kwa ukaribu ikiwa shillingi mia Tano iliyo na mchoro wa marehemu Mzee Jomo Kenyatta, Raisi mstaafu wa Kenya, kukiwa na mchoro wa simba wawili waliotizamana na alama ya Kenya.

Mikono miwili, huku vidole viwili kwa kila mkono ikionekana. Vimeshikilia simu iliyo na maandishi upande wa juu inayosomeka, Send Money, Withdraw Cash, Buy Airtime, M-shwari, Lipa na M-pesa na My Account.

Mahali pa kuuzia maziwa kukionekena kuchorwa ng'ombe aliye na rangi nyeupe na madoa meusi na maandishi yalioandikwa sehemu ya rangi nyekundu kwa kutumia wino wa rangi nyeupe, milango iliyo wazi na mchoro wa mtoto.

Eneo la kuuzia magari lililopakiwa magari manne yanayoonekana kwa ukaribu ya rangi tofauti tofauti, samawati, rangi ya chungwa, rangi ya kijivu. Taa zikionekana kwa umbali, vioo vya muundo wa glasi.

Duka lililo na waya za chuma zilizopakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kukiwa na kibao chekundu kilicho na maadhishi meupe. Mlango ulio wazi wenye kupakwa rangi ya kijani na kuandikwa maandishi makubwa makubwa meupe huku watu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama upande wa.

Duka la kuuza maziwa, lililo na picha ya ng'ombe upande wa juu, lililo na maandishi ya rangi ya samawati na ndoo ya maziwa kando. Upande wa chini kukiwa na watu, wanunuzi watano upande wa nje, wawili upande wa ndani. Kando, kukiwa na mitungi iliyojazwa maziwa na kufunikwa.

Mazingira ya sokoni huku vitu vikiwa vimetandikwa upande wa chini tomato , papai, machungwa, wanadada walioketi wakitizama upande wa kushoto na upande wa kulia, wanunuzi wakiwa wamesimama, kiti, ndoo.

Mazingira ya sokoni yalio na jengo kubwa lililo wazi upande wa kushoto lililo na mahali pa kuingilia watu wa jinsia yote wanaonekana kukusanyika huku, huku vitu vikiwa vimemwagwa kwenye upande wa chini pamoja na magunia

Jengo la duka lililopakwa rangi ya kijani na maandishi meupe kando kukiwa na maandishi yaliyoandikwa sehemu nyekundu, dirisha lake likiwa wazi, kiti cha kuketia upande kilichoketiwa na wanaume wawili.

Mazingira ya sokoni yaliyofunikwa na mabati upande wa juu. Mwangaza wa jua ukionekana kupenya kwa umbali, barabara katikati inayoonekana watu wanapita wakiwa wamebeba manguo. Upande wa kulia na upande wa kushoto, vibanda vilivyojazwa nguo za kuuza.